Nguzo ya umeme moja ndefu ya mbao, inayopokea nyaya kutoka sehemu mbalimbali na yenye transifoma ambayo huashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hilo na maeneo yanayozunguka.

Nguzo moja ya umeme ya mbao, yenye nyaya mbili upande wa kushoto na nyaa nne upande wa kulia, ambazo husambaza umeme katika maeneo hayo; inaakisi uwepo wa nishati hiyo muhimu katika makazi ya watu.

Kifaa cha umeme kiitwacho transfoma kikiwa kimefungwa juu ya vyuma chakavu, na katikati ya nguzo za miti miwili. Kina nyaya zilizounganishwa juu, ambazo zinasafirisha umeme katika makazi ya watu.

Eneo kubwa la utunzaji maji mengi pembezoni mwa daraja lenye taa na mitambo ya umeme, ambayo hutumika kuzalisha umeme kutokana na nguvu ya maji.

Chombo kikubwa kama gari kinachotumika katika ujenzi wa barabara za lami, kikiwa kazini kusawazisha kokoto na kupanyoosha huku watu pembeni wakiwa wanaisimamia.

Dereva pikipiki akipakia gunia lililojaa majani ya mahindi nyuma ya pikipiki yake. Amevaa flana ya kikazi kuakisi kuwa yeye ana utaalamu huo. Nyuma yake kuna mimea iliyopandwa na kukua.

Pikipiki hiyo ya kijani yenye maandishi yanayosomeka bolti, ni kampuni ya usafirishaji wa mizigo na watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ipo nje ya nyumba ikiashiria kuwa mmiliki wake ni dereva.

Lori la kijani la taka lenye mashine ya kuchukua vitu kama mkono likiwa linashikilia pipa la bluu la takataka na kulibeba juu ili libwage uchafu huo ndani.

Wanaume watatu wakishirikiana kusukuma maji yenye uchafu, huku wengine wakimwagia maji yenye presha, wamevaa vizuri ikiashiria uwezekano wa kuwa viongozi wakubwa wa nchi, wanaoshiriki katika shughuli za jamii.

Viroba vyeupe vikubwa, vikiwa na takataka za aina mbalimbali, na vimetelekezwa kwenye eneo la maficho, wadudu na wanyama hatarishi kama nyoka ni rahisi kuweka makazi yao hapo kutokana na uchafu.

Madumu makubwa ya kutunzia taka yenye rangi ya bluu, yaliyowekwa nje ya ofisi au jengo flani ili watu wanapojiskia kutupa taka wanaweza wakatoka na wanaweza wakaweka uchafu wao humo.

Shimo la maji taka lenye pembe nne, lililojengwa kwa saluji ambalo uchafu wa kimwili wa binadamu humwagwa humo kutokea vyooni kupitia mabomba yaliyoko ardhini.

Vibebesha taka vyenye rangi ya njano na vyenye matairi, vikiwa vimepangwa kwa mstari. Vipo katika eneo la msitu, kuashiria kuwa taka humwagwa huko. Huu ni uchafuzi wa mazingira, kwa kuwa inaharibu uoto wa asili.

Kibebea taka kidogo cha bluu ambacho kinatumika kuwekea taka katika mazingira nyumbani au ofisini. Mara nyingi huwekwa ndani kurahisisha watu kuweza kuweka uchafu wao.

Eneo kubwa la takataka lililoachwa kwa ajili hiyo ambapo magari ya takataka hutupa uchafu huko na watu masikini sana kujipatia mahitaji yao kama: chakula, mavazi na malazi.

Watu katika mitaa hiyo wakijaribu kusafisha shimo la taka linalotumika katika mtaa wenye nyumba za rangi ya bluu na za rangi nyekundu, wanajaribu kuvuta taka kwanza nje ili waweze kutoa mchanga na kubakisha taka waweze kuchoma.

Takataka zikitupwa katika vyanzo vya maji, ikiashiria ubovu wa mamlaka husika kushughulikia tatizo la ubovu wa mazingira, pamoja na wananchi wenyewe kuwa wajinga nakutoelewa jinsi ya utunzaji wa mazingira.

Eneo la ujenzi lenye tingatinga moja linalochimba ardhi mapipa makubwa ya saruji, yanayowekwa chini ya daraja ili kupitisha maji na mengine kwenye mfereji. Kuashiria ujenzi wa miundombinu kama barabara.